Huku naiona mama ambaye ameshika watoto tofauti tofauti, tena inajulikana huku wamama wamewaleta watoto wao ili waweze kupata chanjo katika hospitali hii. Tena naiona daktari amejituma vizuri ili apee watoto chanjo hili.

Huku naiona mwalimu anayoifunza watu katika shule tofauti tofauti ,tena naiona anaifunza venye wanafaa kuisafisha choo wakati wameitokea ,tena inachunga afya ya watu wazima na watoto wanao safisha ing'are vizuri hii choo.

Huku naiona daktari wa meno huyu daktari ameivaa barakoa na tena huyu daktari ameshughulikia mgonjwa mmoja ambaye amelala akaona juu katika kiti cha hospitalini. Huku huyu daktari anaiong'olea meno iliyoharibika ili aweze kupata afya.

Huku naiona ni kibanda moja iko huku. Tena naiona mama na mwanaume wanao safisha mikono yao. Na wawili wamejipanga ili pia wao wasafishe. Inajulikana ya kwamba hawa watu wanaitokea shamba wanataka waingie kipande hii ili wapate chakula.

Huku naiona kijana mmoja anayesimama kando ya ujenzi iliyopomoka. Hii ujenzi inajulikana ya kwamba haikuwa imefikia ukakati ya ujenzi katika taifa yetu. Hii ujenzi iliharibika na imeenda na pesa mingi iliyojengwa.

Huku naiona mgonjwa amelala katika kitanda hospitalini inayowekwa hili apate matibabu. Tena naiona daktari ameshika mguu yake ili afanyie mazoezi na ajue amekonjeka aje na ajue miguu iko sawa ama.

Huku naiona madawa inayotumika katika chanjo ya watoto wadogo. Tena hii dawa inasaidia watoto wakuwe na afya bora maishani mwao tena, naiona kuna sindano inayotumika kutoa hizi madawa katika hii chupa ili idungwe kwa mtoto.

Huku naiona daktari, ameshika mikono ya mtoto, anayekuwa na vidonda katika mikono yake, daktari ameshika hili, ajue hii ni ugonjwa gani, ameshila huyu mtoto, tena huyu daktari amevaa vizuri, hili, asiweze kuguzwana hizi madamu ya mtoto.

Huku naiona watu wamaikaa jini na mmoja amesimama. Inajulikana kuwa hawa watu wanaongea kuhusu ili wasuluhishe wakiwa pamoja. Tena na huku inajulikana ni hospitali ndogo inayotumika. Hii inaonyesha kuwa hii hospitali imefungwa.

Huku naiona watoto wawili wanaonawa mikono yao. Inajulikana ya kwamba hawa ni watoto waliofunzwa adabu na wameelimishwa vizuri na walimu ,wazazi na kila mtu. Na hawa watoto wameng'ara vizuri ili wanakaa watu.

Huku naona mgonjwa mmoja amelala katika kitanda ya wagonjwa ,tena naiona daktari anayeshughulikia ameshika mikono yake ili ajue aki na nguvu ama ako na ugonjwa gani katika hii mikono yake, tena huyu daktari anaiona vizuri.

Huku naiona chupa ya madawa iko katika meza, hii dawa inajulikana kuwa inaongeza damu mwilini, ili uweze kupata nguvu ya kufanya kazi tofauti tofauti. Tena inajulikana kuwa hii dawa inatumiwa ili wapate.

Huku naiona mtoto, mama na daktari. Na daktari naiona anayeshughulikia mtoto apate chanjo kupitia mkononi ya mtoto. Tena inajulikana kuwa hii chanjo inasaidia watoto wapate afya na nguvu wakiwa watoto wadogo.

Huku naiona moto imeshika kichaka. Na hii moto inakimbia sana kuchoma vitu tofauti tofauti kama kichaka, nyasi na miti tofauti tofauti katika nchi. Tena naona watu wawili wanapeleka kizima moto ili waweze kuzima hii moto.

Huku naiona wamama watano. Mmoja ni mama mjamzito ako tayari kuzaa. Naona mama mmoja amejituma kuwa daktari. Huku inajulikana kuwa ni madaktari ya kitambo wenye walikuwa wanasaidia wamama wakizaa.

Huku naiona manyumba iliyo washwa. Tena hizi manyumba inajulikana kuwa imechomeka kabisa hata haiwezi zuiliwa ama kusimamisha moto hii inakimbia sana. Tena hizi zinaonekana kuwa inaezakuwa mashule na wanafunzi waliichoma hizi.

Huku naiona machupa iliyopangwa huku inajulikana kuwa hizi machupa ni ya madawa iliyotumiwa ama inayofaa kutumika ili kutibu magonjwa. Tena kuna karatasi inayoeleza kuhusu matumizi ya hii dawa huku naiona inaeleza kuwa hii ni ya joto.

Huku naiona mgonjwa, amekaa katika kiti cha hospitalini, na inajulikana kuwa huyu mgonjwa amegonjeka sana, tena naiona daktari anaipea chanjo iliaweze kupata nguvu tena weze kupata afya bora katika mwili yake na matibabu ya..

Huku naiona mama mmoja ako katika hosipitalini. Inaonekana kuwa huyu mama alizaa mtoto huyu. Na, mi naona daktari anangoja huyu mama akuwe sawa ili atoe aende nyumbani achunge mtoto yake tena angojee sindano ya chanjo.

Huku naiona madawa yenye iko katika chupa ya madawa, tena naiona madawa yaliyomwagiwa katika karatasi kwa meza tena hii dawa inaonekana kuwa inaongeza nguvu na kupea mtu afya katika mwili yake hili aweze kufanya kazi.

Watu wanaojulikana kuwa wanafanya ujenzi katika taifa letu la Kenya wanaiokota matofali na vitu kama chuma ilitumika kujenga hii nyumba iliyobomoka katika upande huu.

Huku naiona maaskari watatu wako na makaratasi na wote wamevaa barakoa. Tena na kuna watu wenye si maaskari wamevaa barakoa na wameshika makaratasi mikononi mwao. Inajulikana kuwa kuna mzigo wanangojea huku tena maaskari wanataka wajue nini.

Huku naona daktari anaandika kitabu chake kidogo katika mikuu yake. Inajulikana kuwa anaandika madawa ya huyu mtoto naiona katika picha hii. Na huyu daktari amevaa parakoo na manguo ya hospitali. Ili aweze kujulikana huyu ni daktari wa hospitali.

Hapa naiyona kuna machupa tafauti tafauti iko katika hii ujenzi, tena naiyona mitungi ya lita tano iliyoangizwa huko kwa kona, na kina tena vitu tafauti inaonekana kuwa huku ni pahali pa kuuza madawa za kienyeji.

Huku naiona mzee maasai amekaa katika kiti cha hospitalini na naona daktari anampea chanjo na huyu mzee amefunika macho. Inaonekana kuwa huyu anaogopa kudungwa sindano ya chanjo. Tena hii chanjo inasaidia watu wengi wapate nguvu na afya nzuri.

Huku naiona watu wawili wanaosafisha mikono yao na nyuma yao naiona askari ameivaa manguo ya serikali na akavaa barakoa. Tena huyu askari anakaa kuwa ni mkebe hizi kama zinafanya kazi ama la na hawa wanasafisha mkono.

Hapa naiona daktari anaifunika mtu katika kitanda cha hospitalini hii kitanda inajulikana kuwa ni ya kubeba maiti na mtu anayefunikwa huku inajulikana kuwa amekufa anataka apelekwe pahali pa kuweka watu wenye wamekufa ili wenyewe wakujie

Huku naiona madawa iko katika makaratasi na zingine iko kwa chupa. Hii makaratasi ikona maelezo na matumizi ya dawa hii. Hii inaonyesha ya kwamba, hizi madawa una meza mara ngapi kwa siku ama unaitumia mara ngapi kwa siku ili upate kutibiwa na hii madawa.

Huku, naiona mama mmoja ameshika mbaya za usafi. Hii ni matumizi ya warembo. Wanaitumia kuzuia madamu inayotokea huko sehemu ya kisiri wakati ya kumaliza miezi. Tena, hii inasaidia kuzuia hiyo damu.

Huku naiona watu wawili wameivaa vizuri, wameifunika mwili yote. Tena naiona amevaa barakoa ama vizuizi ya mdomo. Inajuklikana kuwa hii ni wakati wa kupiga dawa kila mahali ili azuie ugonjwa yeyote isisababishwe katika hizi manyumba.

Huku naiona wamama wawili waliokuwa na watoto wadogo tena nawaona madaktari wanaokuja karibu na hao wamama. Inajulikana kuwa huku ni hospitalini na hawa wamama walileta watoto wao ili wapate chanjo katika hospitali hii.

Huku naiona ni hospitalini, naiona madaktari wawili. Daktari mmoja anainama kushughulikia mtoto aliye katika kitanda moja ya watoto wadogo. Huku inajulikana kuwa ni ya watoto pekee yao.

Huku naiona mama mmoja ameivaa barakoa na amejifunika na leso. Huyu mama anainawa mikono yake nje ya soko yake. Tena ninaona mtoto mdogo anayengoja huyu mama amalize kunawa ili pia yeye aende kunawa mikono yake, ili akuwe safi na azuie magonjwa tofauti.

Huku naiona mtu anaipiga dawa shamba yake kubwa ili achunge mimea isikulwe ama isiaribiwe na vidudu yoyote inayoweza kuharibu. Tena huyu mtu amejivaa vizuri ili hii dawa isiingiye kwa mwili yake.

Huku naona mama aliyezaa katika hospitali ,tena naiona mwingine mama mwingine anayezawadi huyo mama katika hospitalini hii ,amebaiya vitu tofauti tofauti ili afurahie na akaribishe mtoto kwa roho yake safi akifurahia mno.

Huku naiona mtu mmoja anayeingia katika choo iliyojengwa na serekali. Hii choo ni safi ilijengwa ujenzi ya kipekee. Inajulikana ya kwamba serekali inasaidia watu ili wasiharibu nchini nchini ya kenya na wasiharibu hewa kila mahali.

Huku naiona watu watano. Watu wanne wamebeba mitungi kijwani mwao. IInajulikana kwamba huku kuna ukame na hawa watu walikuwa wameenda kutafuta maji kwa umbali ili waanze kutembea polepole wakiwa na hii maji katika mitungi zao.

Huku naiona madaktari wameivaa vizuri ili wapige dawa katika nyumba ya kuweka watu waliokufa. Na hii dawa inapigwa huku ili ipunguze harufu ya vitu inazoweza katika hii nyumba. Tena madaktari wamejizuia.

Huko naiona mgonjwa na daktari wamesimama wakionana. Tena naiona daktari anaipea maelezo huyo mwanaume ili apate kujua matumizi tofauti tofauti ya madawa na vitu aina katika mwili yake.

Huku naiona manyumba iliyojawa na maji. Tena naiona mama anaijaribu kuvuka katika hii maji kutoka nyumba nyingine hadi kwingine. Inajulikana ya kwamba kuna mvua mingi mno katika nchi hii ama kijiji hii inayosababishwa na elimu ama.

Huku naona mama mtoto na daktari mama amefunga kichwa yake na kofia nyekundu na hiyo kofia iko na madoadoa ya nyeusi na daktari anamsaidia mtoto kumpea chanjo kupitia njia ya mdomo ili apate afya bora.

Huku naiyona mrembo moja anaueksa katika pahali pa kukaribisha wagonjwa waliokuwa na shida ya meno, huku inajulikana kuwa watu wanapata mafunzo yenye wanaifaa kulinda meno yao tena huku inazadia kutibu meno ama kungoa tena wanaweza saidia.

Huku naiona kuna maji mingi katika hii sehemu ya kuvuka tena naiona mwanaume mmoja anavusha mwenzake katika maji hii tena naiona watu wamesimama kando. Inajulikana kuwa huyu mtu anavusha watu ili alipwe.

Huku naona ni daktari ya kienyeji, huyu daktari anatengeneza madawa tafauti tafauti katika hii chumba chake, huyu daktari ameieka madawa kwa mikebe tafauti tafauti ili aanze kuuzia wagonjwa tena apate pesa ya kusomesha watoto wake.

Huku naiona mtu anapiga dawa katika nyumba yake. Inajulika kuwa kuna viroboto na madudu tofauti tofauti kwa nyumba hii ili anaamua kupiga dawa ili aweze kuua na hizo madawa. Hyu ameamua kuvaa vizuri ili azuie mwili kuguzwa.

Huku namwona daktari anayefanya mazoezi ili ajuwe kuekelea vitu tofauti tofauti katika vitu inavyotumiwa katika hospitali. Dhana hii ni ya maana mno akijuwa kutengeneza vitu tofauti tofauti.

Huku naiona machupa tatu iliyo katika mezani na nyingine moja iliyoshikwa na daktari katika mkononi mwake. Tena inajulikana kuwa hizi madawa inayokuwa katika hii machupa ni ya kukinga virusi tofauti tofauti inayoweza kusababisha ugonjwa kwa watoto wadogo.

Huko naona daktari anaipima madawa na mtoto ako kandoni. Inajulikana kuwa huyu daktari anaijua ugonjwa ugonjwa ya huyu mtoto mdogo. Tena anajipanga kushughulikia ili apate matibabu bora katika hospitalini hii. Tena akuwe na afya njema mwilini mwake.

Huku naiona daktari ameishika chupa ya dawa. Huyu daktari anaitoa madawa kwa hiyo chupa na sindano ya hospitalini, tena huyu daktari ameivaa barakoa ili azuie uchafu yeyote inayeenda ama inayokosa mdomoni mwake.

Huku, naiona madawa tofauti tofauti iliyowekwa katika meza. Madawa zingine iko katika machupa, na zingine imetolewa na karatasi yao ikae kwa meza. Hii madawa inajulikana kuwa ni ya magonjwa tofauti tofauti. Tena, inasaidia kutibu wagonjwa ili wapate nguvu.

Huku naiona kuna mvua kali sana. Naiona watu wameingia na manguo ili waweze kupita njia. Inajulikana kuwa kuna mvua mingi inaweza beba watu tena maji inaweza ingia kwa nyumba ya watu tofauti tofauti. Tena hii njia imejawa na maji.

Huku naiona madawa iko katika chupa moja, iliyofungwa, tena inaonekana kuwa hii chupa iko na maelezo mzuri, kuhusu matumizi ya dawa hili , tena inaonyesha kuwa hii dawa inapunguza maumivu ya tumbo tena inasaidia kupata nguvu.

Huku naiona watu wameipanga laini refu sana , tena hawa watu wamepewa chanjo katika uwanjani huo , inajulikana kuwa kuna ugonjwa imesambaa katika duniani na watu wameanza kupata chanjo ya hiyo ugonjwa.

Huku naiona madaktari wawili wanaomshughulikia mgonjwa mmoja. Tena daktari mmoja amekaa kando akiona huyu mgonjwa venye anashughulikiwa na daktari mwingine anashughulikia huyu mgonjwa kupitia mdomo ama mapua.

Huku naiona madawa iliyo katika chupa moja katika meza. Hii dawa inaonekana kuwa iko na maandishi yanayoonyesha matumizi ya hii dawa. Tena kuna sindano kando yake inayotumiwa kutoa dawa katika hii mkebe ya dawa ili itumike kwa chanjo.

Huku naiona hospitalini ni kubwa inayojulikana kuwa ni ya kaunti ya Ahero . Tena hii hospitali naiona maji imesambaa kila mahali . Inajulikana kuwa huku inanyesha mvua mingi sana, tena serikali wanafaa waingilie ili wasaidie watu huku .

Huku naiona ni wagonjwa na huku ni hospitalini inajulikana kuwa hawa wagonjwa walifungiwa katika pahali pa kulala ili wangojee daktari akuje , tena naiona wengine wameongezewa nguvu ama madawa ya kuongeza nguvu wakilala kwa kitanda.

Huku naona kuna madawa katika machupa tofauti tofauti inayofanana na ilipangwa kando ya karatasi moja inayotumiwa kueleza hii madawa inatibu nini. Tena hizi madawa inajulikana kuwa ni ya kutoa choto mwilini na homa.

Huku naiona mzee mmoja amekaa chini na naona daktari amesimama kandoni ya huyu na amevaa barakoa. Huyu daktari anaipea chanjo kupitia mikononi mwake anamdungia huyo mzee katika mkono wa kushoto ili apate nguvu na matibabu.

Huku naiona karatasi ,ama kitu inayowekwa madawa. Hii ikona maelezo inayotueleza kuwa tuiweke madawa hizi kando na watoto wadogo. Tena hii dawa inasaidia kutoa joto mwilini, na kutoa homa mwilini.

Huku naiona madaktari wanaipima mgonjwa shinikizo ili ajue ako na shinikizo kiasi gani katika mwilini mwake ,huyu daktari anamweleza huyu mgonjwa ako na shinikizo kiasi gani katika mashini ya kupimia vipimo.

Huku naiona madaktari wawili waliovaa barakoa, tena hawa madaktari wanaishugulikia mgonjwa moja aliyekuwa na shida ya meno. Inajulikana ya kwamba, huku ni pahali pakutibu meno na kusafisha meno ili watu wakuwe na meno safi.

Huku naiona madaktari watatu wako katika hospitalini, wanamshughulikia mama anayeumwa na masikio na tena naona mwingine anayeingia hapo kando mikono yake inaonekana tu. Tena inaonekana kuwa huyu mama anasafishiwa masikio na madawa ya hospitalini.

Huku naiona machupa tofauti tofauti iliyopangwa katika hii duka. Inajulikana huku ni pahali pa kuuza madawa ya kutibu vitu tofauti tofauti kama mimea na ng'ombe. Tena hizi madawa inasaidia kupata matibabu bora ya vitu tofauti.

Huku naiona madawa tofauti tofauti iko katika machupa tofauti tena yenye iko mbele iliyowekwa iyonekane vizuri iko na maelezo ya matumizi ya watu kwa familia ili watumie ndio wazuie magonjwa tofauti.

Huku, naiona vitu mingi tofauti. Naiona mayai mbili, naiona mitungi ndogo ama kauro. Tena, naiona matawi iliyowekwa kando na manguo iliyotandikwa huku. Inajulikana kuwa huyu mwenye anatengeneza hizi vitu ni mganga. Inajulikana kuwa waganga wanafanya.

Huku naiona ni mashimo tena kuna mawe tofauti tofauti iliyochimbwa katika sehemu hii tena inajulikana kuwa huku kuna ukame na inaonekana kuwa mvua si mbali tena inaeza nyesha wakati yeyote.

Huku naiona watu wamekaa chini. Inajulikana kuwa hawa ni watu wa familia, mzee na bibi yake. Tena naona daktari amekaa katika kiti anandika maandishi kuhusu huyu mtu ili aweze kupewa chanjo. Na huku naiona mama akipewa chanjo na daktari.

Huku niona daktari na mama mmoja. Daktari anaichukua damu katika kidole ya huyu mama. Inajulikana kuwa huku ni pahali pa kupima ugonjwa ya ukimwi. Na huyu mama anaingoja apimwe huku na daktari ameichukua damu.

Naona mtu anayepiga dawa mimmea shambani. Huyu mtu ameivaa vizuri ili azuie madawa isiingie kwa mwili yake kupitia njia tofauti tofauti kama kupitia kwa mdomo, kupitia pahali popote ambayo inaweza kuwa pameiguza. Tena huyu mtu anaichunga mimmea yake.

Huku naiona madawa iliyo katika chupa moja yenye iliandikwa maelezo ili ijulikane kuwa hii dawa inatibu nini mwilini. Hii dawa inajulikana kuwa inatoa joto mwilini tena kuna sindano iliyoshikwa na daktari inatumika kutoa hizi madawa kwa hii chupa.

Huku naiona daktari amevaa barakowa na mkupo mmoja pia yeye amevaa barakowa. Na kuna mtu anapata maelezo kutoka huyu daktari. Ako mbele ya daktari. Tena kuna madawa iliyopangwa kando ya daktari katika vitu tofauti tofauti.

Huku naiyona daktari anapea maelezo mgonjwa moja mama aliyekuwa karibu na yeye, huyu daktari anaeleza huyu mama maelezo tafauti kuhusu ugonjwa inayosabanishwa na vitu tafauti tafauti na vyenye anaeza tumia kukinga hizi magonjwa.

Huku naona madawa tofauti tofauti iko katika mikebe tofauti tofauti. Hizi madawa inasaidia watu ili wapate nguvu tena inaondoa maumivu kwa mwili. Ili watu waweze kukaa kwa amani bila maumivu kwa mwili ni mwao.

Huku tunamuina daktari tunaona mtoto mdogo ako katika kitanda cha hospitalini inayokuwa inaitwa kitanda ikiwa katika chekechea .Inashughulikia huyu mtoto ili apate nguvu. Inajulikana kuwa alizaliwa mapema kama haijafikia wakati wa kuzaliwa ili awekwe huku.

Huku naiona daktari na mgonjwa, na mgonjwa amelala katika kitanda na akapanua mdomo yake ili daktari aone meno. Inajulikana kuwa huku ni pahali pa kutibu meno na kung'oa, tena wanaeza kukubadilishia wakuekee meno zingine.

Huku naona mgonjwa mmoja amelala katika kitanda ya wagonjwa na inaonekana kuwa huyu mgonjwa ako na maumivu ya meno na daktari anaishughulikia anaisaidia kupanua mdomo ili asaidie kung'oa meno na atibu.

Huku naiona madakitari wawili. Madakitari hawa wameivaa vizuri ili waweze kujikinga katika hospitali, ili waweze kufanya kazi bila uoga yeyote. Hawa madakitari wameivaa barakoa na tena naiona mama moja ameipanua mdomo anashungulikiwa na hawa madakitari.

Huku naiona daktari ya meno. Anaishughulikia mrembo mmoja anayetaka kung'arisha meno yake ili zikae nyeupe nyeupe. Na hii inajulikana kuwa huyu mrembo alikuwa ameiacha meno yake iharibike ili akaamua kwenda hospitalini atengenezewe na daktari na aelezwe vile anatuma.

Huku namwona mama na mtoto wake tena daktari amesimama kando anataka kupea mtoto chanjo kupitia njia ya mdomo na mama amefurahia mtoto wake akipata chanjo ya mdomo tena inajulikana pia huku ni hospitalini.

Huku naiona watu wengi wameipanga laini. Inajulikana ya kwamba huku ni pahali kuna ukame mingi hawawezi kujisimamia na serikali yetu ya Kenya wameingililia ili wasaidie wapelekee chakula ili wapee katika nyumba tofauti tofauti na waweze kusaidia wapate.

Huku naiona mama ameshika mtoto, tena anapata maelezo kuna mtu anapokuwa mbeleni mwake, ili amekaa sana akiona mahali hapa .Huyu mama anajulikana kuwa amezaa juzi, huyu mtoto bado ni mdogo.

Huku naona mama mmoja na daktari anayekuwa anashughulikia huyu mama. Tena huyu daktari inajulikana ya kwamba anachukua damu katika kidole ya huyu mama. Inajulikana kuwa huyu daktari anataka apime ugonjwa ya ukimwi au ugonjwa zingine.

Huku naiona madawa tofauti tofauti iliyowekwa kwa meza. Madawa tatu nyeusi na madawa tatu nyekundu. Tena mbele yao kuna mkebe ya madawa. Inajulikana kuwa hizi madawa ni ya kutibu ugonjwa tofauti tofauti.

Huku naiona mama mmoja ameivalia shati nyekundu. Tena ameibeba maji katika mkebe mmoja na kitu ya kusafishia. Huyu anajulikana kuwa yeye ni chura anayesafisha choo katika hii nyumba ya watu.

Huku naiona mkulima anaipiga madawa katika mashamba yake. Inaonekana ya kwamba hii shamba yake alichanganya mimmea ili apate kuchuna mimmea mingi tofauti tofauti katika hii shamba yake. Tena huyu mkulima haijavaa vizuri ili anaweza konjeka na hii dawa.

Huku naiona watu wawili. Mmoja amesimama nyuma ama kando akishika miguu ya mtu mmoja ili yafanyie mazoezi. Na huyu mwenye anafanyiwa mazoezi ameilala akaona juu. Inaonekana kuwa huyu alikuwa ameanguka ama alikonjeka miguu.

Huku naiyona daktari anayeitoa dawa katika chupa moja anaitumia sindano ili aweze kutoa hizi madawa, tena aweze kutumia katika kuchanja watoto wadogo hili apate matibabu. Tena huyu daktari ameivaa barakoa wanaingoja kutibu wana.

Huku naiona watu wengi wamekusanyika huku. Tena naiona malori iliyoharibika. Inajulikana kuwa hii lori na lori ingine iliyokuwa inabeba mafuta waligongana huku. Tena hawa watu wanaisaidia wenye walipata ajali huku.

Huku naona mgonjwa amekaa kwa kiti, pia daktari amekaa kwa kiti, na daktari anamwelezea huyu mgonjwa kuhusu madawa yenye anafaa kutumia, ili apate matibabu katika mwili yake, hii inajulikana kuwa ni pahali pa kupima ukimwi.

Huku namwona mama mja mzito amelala chini na daktari anamshughulikia akingonja azae ili amsaidie kuzaa. Huyu mama anajulikana kuwa anaweza zaa wakati yoyote ivi na daktari amekaa macho na kumwongelesha.

Huku naiona daktari ameshika mtoto mdogo inajulikana kuwa huku ni pahali pa kuzalishia watoto, inajulikana kuwa mama hajaamka kwa kitanda ya kuzaa na daktari amejituma kumsaidia abebe mtoto na afunge na nguo ya watoto.

Huku naona daktari wa macho anataka kupima macho ya huyu mgonjwa ili ajue ako na shida gani ya macho na ajue ni dawa gani anafaa atumie ili apate matibabu ya hii macho yake tena huyu daktari aniona vizuri.

Huku inaonekana kuwa ni hospitali ya kutibu meno ama kung'oa meno iliyo haribika. Tena huku inasaidia watu kutibu meno wakati yenye imeoza na inapata kufunza watu jinsi ya kuzuia meno isiharibike.

Huku naiona manyumba na magari yanachomeka katika hii sehemu ,inajulikana ya kwamba magari ziligongana tena hii lori ilikuwa imebeba mafuta iliyotoka mbali na hii ilisababisha moto kubwa sana.

Huku naona warembo wawili wanaochota maji itoke katika nyumba yao. Hii inajulikana ya kwamba huku kuna mvua mingi mno na hii mvua mingi inaweza sababisha ugonjwa tofauti na inaweza ua watu na kuharibu mali ya wananchi. Tena hii,,

Huku naiona watu wawili waliosimama pande ya juu hawa watu inajulikana kuwa ni familia, mmoja ni mzungu na mwingine ni mwafrika, tena unajulinaka kuwa hawa ni familia moja, mama na bwana wa pori, tena naiona gari iko sokoni huku.

Hapa naoana madawa za chanjo inayowekwa katika sindano na daktari anajitayarisha ili apee ama adungie mgonjwa ili apate matibabu bora tena akuwe na elimu bora tena.

Huku naona kuna watu wawili wanaotembea nyuma kuna ng'ombe imekufa. Inaonekana ya kwamba huku kuna ukame mingi tena hawa watu watashindwa watafanyia nini ng'ombe wao ili wapate chakula. Tena hawa watu wameaja ng'ombe na wakaenda.

Huku naona kuna madawa tafauti tafauti iliyopangwa hili ziuzwe, hii madawa inaonekana kuwa ni ya kutibu ngo'mbe na ugonjwa tafauti tafauti kwa ngo'mbe hili wapate afya nzuri na mazao bora.